Duka ndogo la nguo lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye laini. Kuna nguo za kila aina, kuanzia magauni ya watoto hadi nguo za watu wazima, zote zikininginia kwenye rafu za chuma. Pembeni, kuna begi ya rangi ya kahawia na nyeupe, likionyesha labda ni sehemu ya mapambo ya duka au bidhaa nyingine.

Safu ndefu ya nguo mbali mbali, zikiwemo blausi au magauni, zilizopangwa kwa uangalifu kwenye hangeri, ndani ya duka au soko. Nguo hizi zina rangi na mifumo tofauti, zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi yanayouzwa, na mavazi yaliyopangwa vizuri.

Rafu zilizojazwa na viatu vungi vya watoto vikiwemo sandali na viatu vya kufungwa vyenye rangi na miundo mbali mbali viatu hivi vimepambwa kwa kadi za bei na lebo za ukubwa zikionyesha kuwa viko dukani tayari kwa kuuzwa yaashiria kama sehemu ya duka kubwa au soko la viatu.

Kionyesho cha kofia mbalimbali za wanawake ndani ya duka la vifaa. Kofia hizo zimetundikwa kwenye stendi zikiwa na mitindo na rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeusi na rangi za asili kama beige .Nyuma kuna rafu zingine zenye bidhaa ikionyesha kuwa ni sehemu ya duka la rejareja.

Ndani ya duka la vitu au vifaa vya mitindo. Kuta zimepambwa kwa mabango makubwa yenye picha ya watu wakiwa wamevaa vifaa mbalimbali. Kuna rafu nyingi zilizojaa miwani ya jua, saa na vito vingine kama vile mikufu na pete vikipangwa kwa kuvutia wateja.

Ndani ya duka la nguo ambapo kuna nguo nyingi zilizopangwa kwa rafu na stendi. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo na wengine wamevalia barakoa pia kuna mabango yenye maandishi ya kiswahili kama kila kitu na bei yake ikionyesha kuwa duka la nguo lililo wazi kwa umma.

Ndani ya duka la nguo, kwenye sehemu ya mbele, kuna mashati kadhaa yaliotundikwa kwenye stendi, yakiwemo ya rangi ya pinki, nyeusi na njano. Nyuma yao kuna rafu nyingi zilizojaa nguo zingine, zilizopangwa vizuri. Duka laonekana kuwa safi, na limepangwa vizuri.

Duka la nguo ambapo nguo mbali mbali zimening'inia kwenye rafu upande wa kushoto. Katikati kulia kuna mwanasesere walio valia nguo zenye rangi na michoro tofauti ikiwemo gauni ndefu ya rangi ya machungwa na nguo nyingine yenye muundo wa kufunika mwili. Kupitia kioo la duka kunaonekana barabara na watu wakipita nje.

Kabati kubwa la nguo likiwa limejaa aina mbali mbali za nguo zilizo pangwa vizuri kuna T- shati, koti na mashati mengine yakininginia kwenye pao na pia kuna rafu zilizo wazi na makabati ya chini kwa ajili ya kuhifadhi nguo na vifaa vingine.

Ndani ya duka la vifaa vya mitindo au vitu. Kwenye ukuta kuna picha kubwa za watu. Chini ya picha hizo kuna rafu zilizojaa miwani ya juu na labda vitu vingine. Rangi nyekundu na nyeupe zinatawala katika muundo wa duka. Inaonekana kama duka la kisasa la bidhaa za mitindo.

Duka ndogo la nguo. Nguo mbali mbali zikiwemo fulana na mashati zimetundikwa kwenye reki upande wa kulia na zimepangwa kwenye rafu upande wa kushoto ukuta wa nyuma inamuundo wa matofali na kuna nafasi ndogo katikati na taa yaonekana juu likitoa mwanga.

Chumba cha nguo chenye rafu nyingi zilizojazwa nguo zilizopangwa vizuri. Kuna meza ya buluu katikati yenye nguo zilizokunjwa juu yake. Nguo mbali mbali ikiwemo mashati na suruali zaonekana zikininginia au kupangwa kwenye makabati zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi.

Nguo zilizopangwa kwenye rafu za duka kushoto kuna nguo za rangi tofauti zilizoko ikiwemo mistari ya njano na nyeupe na timu yake nguo za rangi ya pinki ,upande wa kulia kuna nguo nyeupe na pinki zilizoning'inia juu ya nguo kuna viatu au vitu vingine vidogo vilivyopangwa vizuri kwenye rafu.

Ndani ya duka la nguo ambapo nguo nyingi zimening'inia kwenye raki. Kuna nguo za rangi mbali mbali zikiwemo bluu, zambarau na kahawia. Nguo hizo zimepangwa kwa taratibu na kwa mbali. Bodi yenye neno wanawake yaonekana ikionyesha ni sehemu ya nguo za wanawake.

Duka la nguo za watoto lenye sehemu tofauti kwa wavulana na wasichana. Kuna mabango yanayooneysha vijana na wasichana ikiashiria umri wa nguo zinazouzwa. Nguo zimetundikwa kwenye rafu na stendi mbalimbali zikiwa na rangi na mitindo tofauti.

Duka la nguo lenye rafu nyingi zilizo jaa nguo za rangi tofauti tofauti zikiwemo nyekundu, kijani, bluu, njano na nyeupe. Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na zinaonekana kuwa mpya. Sakafu ya duka ina muundo wa duara ikiongeza mvuto wa kuona.

Duka la nguo, linaloitwa Fazal. Duka hili lina madirisha makubwa yanayoonyesha nguo za kiume kama vile suti, mashati na viatu. Mbele ya duka kuna sakafu yenye vigae vyenye rangi ya kahawia na mistari mieusi na taa zinang'aa kutoka ndani ya duka.

Rundo kubwa la nguo zikiwa zimepangwa au kutundikwa zikionesha aina mbalimbali. Nguo hizi zina rangi tofauti tofauti zikiwemo nyekundu, nyeusi, njano, nyeupe na zambarau inaonekana kama soko la nguo za mitumba au duka la nguo za bei nafuu ambapo nguo nyingi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Gari jeupe likiwa limepakiwa nje mchana. Ina rimu nyeusi na fedha zenye muundo wa kipeke. Nyuma ya gari kuna uzio wa chuma wenye rangi nyeusi na mbele yake kuna barabara au eneo lililotengenezwa kwa lami. Anga laonekana kuwa la bluu na mawingu machache kuashiria hali ya hewa nzuri.

Gari jeupe likiwa limepakiwa nje. Gari linaonekana likiwa safi na limepiga picha mchana chini ya mwanga wa jua. Nyuma ya gari kuna uwanja wa mistari nyekundu labda uwanja wa michezo au sehemu ya kuegesha. Pia kuna muundo mkubwa unaofanana na mnara au jengo lenye muundo wa kipekee.

Wanaume wawili wakisalimiana kwa mikono ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja wao aliyevaa shati ya kijivu na suruali ya kahawia aonekana kama mnunuzi huku yule mwingine aliyevaa suti ya miraba na miwani, aonekana kama muuzaji. Nyuma yao kuna gari jeusi la kifahari.

Gari la zamani sana likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya kifusi au mawe. Gari hili lina muundo wa zamani lenye magurudumu meusi na rangi nyekundu katikati, taa kubwa za mbele na kiti cha abiria wazi. Nyuma ya gari, kuna ukuta wenye mimea iliyopandwa. Yaonekana, gari hili limetunzwa vizuri na laweza kuwa limetumika kwa maonyesho au makusanyo.

Mikono miwili likishika a ikiashiria makubaliano au biashara. Mkono mmoja unashikilia funguo za gari ambazo zinaapokelewa na mkono mwingine. Gari linaonekana likiwa limeegeshwa nyuma ikionyesha kuwa hii ni shughuli ya ununuzi au uuzaji wa gari labda katika duka la magari au maonyesho.

Sehemu ya nyuma ya gari ya rangi ya fedha. Taarifa ya namba ya usajili yaonekana ikiwa imechakaa kidogo au ina uchafu. Gari hilo limegeshwa kwenye eneo lenye matofali ya kutengeneza barabara na kwa nyuma kuna majengo ambayo yaonekana na maduka. Mwanga wa jua unaonekana kuakisi kwenye uso wa gari.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyo egezwa. Magari hayo yana rangi na aina mbalimbali yakiwemo sedan na hata baadhi ya magari ya kubebea mizigo kama lori ndogo nyeupe lililo katikati. Kuna jengo kubwa nyeupe nyuma na mandhari yaonekana kama sehemu ya maegesho ya gari

Gari aina ya Van , labda ni matatu au gari ya mzigo, lenye rangi ya fedha, likiwa limepaki kwenye eneo lenye kokoto. Ina namba ya usajili wa Kenya, KCM 709X na pia sticker yenye nambari 80. Magurudumu yake yaonekana kuwa na matairi ya barabarani, na kuna miti mirefu yenye majani mabichi nyuma ya gari.

Eneo la wazi lenye nyasi na magari kadhaa yaliyopakiwa. Kuna baadhi ya watu wanaonekana wakitembea au kusimama eneo hilo. Jua linawaka juu angani . Nyuma kuna miti na mimea mingine ikionyesha mazingira ya nje.

Eneo la mapokezi au chumba cha maonyesho ndani ya jengo kubwa, labda duka la magari au hoteli. Kuna kaunta ya mapokezi katikati enye watu wawili wakiwa wamekaa na mabango machache ya matangazo. Upande wa ushoto, magari machache yaonekana yakiwa yameegeshwa, yakionyesha kuwa yanaweza kuwa maonyesho ya magari. Jengo lina muundo wa kisasa.

Funguo za gari zikitundikwa kwenye kioo cha mlango wa gari. Funguo hizo zina vifungu vya kufungulia na kufunga gari, nyuma yake kuna gari jingine lisilo wazi na muundo wa bluu labda jengo. Inaonekana kama mtu anajiandaa kuingia au kutoka garini.

Safu ya magari kadhaa yaliopangwa kwa mstari kwenye eneo la wazi labda uwanja wa muonyesho wa magari au eneo la maegesho. Magari haya yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na kijivu na yote yaonekana kuwa ya kisasa na katika hali nzuri. Anga la buluu ya mawingu, machache yanaonekana nyuma ikiongeza mvuto wa picha.

Gari ndogo ya abiria ikiwa imepakiwa usiku. Taa za breki za gari zinawaka nyekundu. Nyuma ya gari kuna jengo refu, labda la ofisi au makazi yenye madirisha mengi na baadhi ya mimea kwenye roshani.

Sehemu ya nyuma ya gari ambalo laonekana kua nyeusi na limetengenezwa kisasa. Mlango wa buti umefunguliwa kikamilifu, ukifichua nafasi kubwa ya kuhifahdi mizigo. Milango ya abiria ya nyuma pia, yaonekana imefunguliwa kidogo, ikionyesha viti vya nyuma.

Sehemu ya mbele ya gari aina ya volkswagen. Gari hili lina rangi nyeupe na lina mwonekano wa kisasa la michezo, likiwa na taa za mbele zenye kung'aa na taa za ukungu. Nembo yake yaonekana katikati ya grili ya gari.

Gari la kifahari likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari linaonekana kuwa na rangi ya kijivu au fedha na magurudumu ya kifahari. Nyuma yake kuna miti na magari mengine ikionyesha mazingira ya nje labda katika eneo la maegesho au uwanjani.

Dashibodi ya gari la zamani, likiwa na usukani mkubwa mweusi katikati. Dashibodi ina vifaa vya kupimia, redio ya zamani na swichi mbalimbali, zote zikionyesha alama za mzee. Laashiria kama gari la zamani la kifahari, labda aina ya Mustang.

Safu ya magari mengi yaliyopangwa kwenye nyasi, huku magari matatu ya mbele yakiwa yanaonekana wazi. Gari la mbele kabisa lina rangi ya buluu na lina namba ya usajili. Limefuatwa na gari la kijivu, kisha jingine jeupe.

Gari, aina ya Subaru lenye rangi nyeusi au kijivu iliyokolea, likiwa limeegeshwa nje. Gari lina number za usajili ya Kenya. Laonekana kuwa safi na katika hali nzuri. Nyuma ya gari kuna ukuta wa matofali na fensi ya chuma na ardhi yaonekana kuwa na vumbi. Anga laonekana kuwa wazi na kuna mwanga wa jua.

Basi ndogo jeupe ambalo laonekana kuwa la abiiria au la usafiri wa kibisashara. Dirisha zake zimetiliwa giza na kuna stika au alama mbalimbali kwenye sehemu ya nyuma ya gari. Limeegeshwa kwenye lami au barbara na kwa nyuma kuna miti na anga la buluu enye mawingu nyeupe.

Safu ya magari yaliyokuwa yameegeshwa yakiwemo magari meupe na ya fedha. Magari yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri. Yamepangwa kwa mpangilio labda kwenye eneo la kuuza magari au sehemu kubwa ya maegesho.

Gurudumu la gari likioshwa na maji yanayomwagika kutoka kwenye bomba au mashine. Gurudumu linaonekana kuwa chafu na kuna povu au sabuni juu yake. Kando yake kuna magurudumu mengine matatu ambayo yameegemezwa hapo chini.

Tunaona gari jeupe iliyoonekana kuwa imeegeshwa nje. Bamba la nambari linaonekana kwa sehemu likionyesha KCG. Kando yake kuna gari jingine na tanki la maji.

Gari ndogo la abiria aina ya Toyota Hiace likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari hilo lina rangi nyeupe na nambari ya usajili ni KDR 963P. Mlango wa kando wa gari umefunguliwa na kwa nyuma kuna miti na majengo.

Gari la kifahari nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba chenye mwanga mkali kinachoonekana kuwa chumba cha maonyesho cha magari. Gari hilo lina muundo wa kisasa na magurudumu ya kifahari. Dari ina taa nyingi zilizowekwa ndani na chumba kinaonekana kuwa na kioo au vioo vikubwa vinavyoonyesha mwangaza ikisisitiza uzuri wa gari.

Gari nje ya boma ambapo gari hili limefunguliwa milango, madirisha yameteremshwa chini, na ndani ya gari kwaonekana kama hakuna mtu kwa sababu viti vyote havina watu ata mmoja.

Naona gari la abiria aina ya matatu, limesimama kwenye uwanja wa changarawe, likiwa mahali penye miti na mazingira sawa. Kando yake kuna mlingoti wa umeme.

Gari jeusi la aina ya SUV likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye magari mengine nyuma yake. Juu ya picha kuna maandishi makubwa yanayosema, THE ONE YOU'VE BEEN WAITING FOR kwa herufi kubwa. Kando yake kuna magari meupe na mengine ya rangi ya kijivu, na pia majumba ya ghorofa.

Ndani ya gari hasa upande wa dereva na abiria wa mbele. Dashibodi ni ya rangi ya kahawia na nyeusi ikiwa na mfumo wa burudani katikati, kama usukani wenye nembo ya Toyota na viti vyeupe. Sakafu inaonekana kuwa ya mikeka ya plastiki. Kwa mbali, kupitia kioo cha mbele, mazingira ya karakana au kituo cha huduma yaonekana.

Sehemu ya dashibodi ya gari ikilenga speedometer na kiashiria cha mafuta. Speedometer inaonyesha kasi katika kilomita kwa saa na namba zinazoanzia sufuri hadi mia mbili sitini. Mshale wa spidomita upo karibu na sufuri ikimaanisha gari limesimama au linakwenda polepole sana.

Gari la kifahari la rangi ya dhahabu ikiwa limewekwa kwenye chumba chenye madirisha makubwa yanayozunguka. Gari hilo linaonekana kuwa mpya na limepakiwa kwenye jukwaa la duara. Juu ya gari kuna taa kubwa ya duara inayotoa mwanga na mimea iliyopangwa vizuri katikati ya jukwaa la gari.

Gari jeupe la kisasa ambalo linaonekana likiwa limeegeshwa au linatembea pole pole barabarani. Gari limeonyeshwa kutoka upande wa nyuma na pembeni. Nyuma yake kuna jengo lenye maandishi na miti. Gari linaonekana safi na linang'aa chini ya mwanga wa mchana.

Gari ndogo lenye rangi ya fedha au kijivu, ambayo inaonekana ni aina ya KIA. Gari hilo laonekana limeegeshwa nje, ambapo nyuma ya hilo gari kuna boma. Isitoshe ambari ya gari imezibwa.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi likiwa na chungwa, maembe, papai, ndizi nyingi zilizopangwa vizuri. Juu ya stendi, kuna ndizi za kijani zilizoninginia na rangi ya angavu ya matunda inaashiria ubichi. Watu wachache waonekana wakiuzania au wakitembea katika soko.

Meza iliyojaa bidhaa mbalimbali za ufundi na vikumbusho vikiwemo pete za funguo, vito na bidhaa nyingine zenye rangi nyingi. Bidhaa hizi zimepangwa kuangaliko juu ya kitambaa cheupe na chini yake kuna kitambaa kingine cha majano chenye bidhaa zaidi.

Soko la wazi likiwa limejaa kabeji nyingi zilizotundikwa chini .Kuna mifuko mikubwa ya gunia ya takataka zilizotapakaa barabarani .Watu wachache wanaonekana wamesimama au wanatembea kati ya rundo la kibichi huku baadhi ya vibanda zikiwa zimefunikwa kwa turubai au nguo zingine.

Lango la kuingia soko mpya ya Kenyatta kama ilivyoonyeshwa na bango kubwa la bluu juu. Chini ya bango kuna watu wanaotembea na kufanya shughuli zao za kila siku, baadhi yao wakiwa wamesimama au wamebeba vitu. Kuna vibanda vidogo na miundo mingine inayozunguka na pia miavuli ya juu yaonyesha uwepo wa wachuuzi.

Chumba cha nguo kilicho jaa vitamba na nguo mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu. Kuna nguo zilzo kunjwa na zilizo ninginia zikionyesha rangi na mifumo tofauti. Katikati kuna koti la kijani lililo pangwa kwenye dummy likionyesha muundo wa kipeke ina ashiria biashara ya nguo za kitamaduni.

Aina mbalimbali ya viazi na mazao mengine ya mizizi yakiuzwa yamewekwa kwenye vikapu na ndoo. Kuna viazi vyeupe, viazi vikuu na viazi vitamu vyekundu. Inaashiria ni sehemu ya soko au mwuzaji wa mboga. Mpangilio unaashiria bidhaa zinauzwa kwa vipimo kama ndoo na vikapu.

Bidhaa za sokoni zikiwa zimepangwa katika vizimba vya mbao. Upande wa kushoto kuna viazi vingi. Katikati kuna rundo kubwa la vitunguu maji vya rangi ya zambarau na upande wa kulia kuna nyanya zilizoiva. Bidhaa hizi zaonekana kuwa safi na zimetayarishwa kwa ajili ya kuuza.

Soko la wazi au eneo la biashara. Kwa mbele kuna viakisi vikiwa na shanga na mikufu, ya rangi mbali mbali na bodi yenye mapambo mengi. Wafanyi biashara wamejipanga chini na kwenye meza, wakiuza bidhaa mbali mbali, zikiwemo nguo au vitambaa vyenye michoro. Kwa nyuma kuna miavuli mikubwa ya kulinda kutokana na jua.

Mandhari ya abiria ambapo ni mchana. Kuna anga la buluu na mawingu meupe. Barabara iliyo na magari na mabasi, baadhi yakiwa na rangi ya kijani na manjano. Kuna pia watu wanaoonekana wakiendelea na shuguli zao. Pembeni mwa barabara, kuna nguzo za umeme, na bango kubwa la matangazo linalosimama wima.

Soko la jadi au duka la ufundi nchini. Upande wa kulia kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi nyingi na mikufu iliyopambwa, ikionyesha sanaa ya ufundi wa kiafrika. Katika sehemu ya kati na kushoto, kuna mifuko ya mikono na vitu vingine vya ufundi vilivyotengenewza kutumia nyenzo asilia vikiwa vimetundikwa na kupangwa.

Rundo la viatu vya aina mbalimbali ikiwemo raba zikiwa zimetundikwa au kuweko mpangilio. Vitu hivyo vina rangi tofauti tofauti kama vile vyeupe, vyeusi, vyekundu na ni vya mitindo mbalimbali ikionyesha huenda ni duka la viatu au soko.

Soko la wazi huenda gikomba au soko lingine la ufundi kuna vibanda kadhaa vilivyofunikwa na nguo za rangi mbalimbali zikiuzwa na bidhaa zingine za kitamaduni kama sanamu na viungo watu wanatembea na kufanya manununuzi na mandhari ya miti na majengo refu yaonekana kwa umbali.

Soko la matunda na mboga ambapo migomba miwili mikubwa ya ndizi mbichi imesimama wima kwenye ndoo. Nyuma yake kuna rundo la viazi vitamu, vitunguu na labda viazi vingine vikionyesha wingi wa mazao masafi. Mazingira yaashiria biashara ya mazao ya shambani au soko la jumla.

Soko la mboga lenye shughuli nyingi likiwa na chungumzima za mboga mbalimbali. Kuna pilipili hoho za kijani zilizopangwa kwenye masanduku ya plastiki ,nyanya, viazi na mboga nyingine nyingi. Mboga zote zimepangwa vizuri na zaonekana mbichi.

Kibanda cha soko kilichojazwa na matunda na mboga mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rundo kubwa la vitunguu vyekundu, pia kuna matunda kama tikitiki maji na mboga za kijani zilizopangwa kwenye masanduku. Rangi za bidhaa ni angavu na zinavutia.

Eneo la soko au vibanda katika mazingira ya mjini. Kuna watu kadhaa wanaonekana wakiuza au kununua biddaa. Vibanda vimetengenezwa kwa mbao na vifaa vingine vinavyokuwa vya kudumu. Na kuna vitu mbalimbali kama nguo na mashine za kushona.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye vibanda vidogo, hasa matunda na mboga. Njia ya soko ni ya udongo au tope, na watu wachache waonekana wakitembea kati ya vibanda. Nyuma ya soko kuna jengo moja refu la ghorofa linaloonekana.

Majengo mawili makubwa, moja likiwa limepakwa rangi ya kijani na jingine laonekana bado halijakamilika. Lina matofali wazi na baadhi ya vifaa vya ujenzi. Majengo haya yanaashiria maendeleo ya jiji. Anga ni la buluu safi na lina wingu jeupe likionyesha hali ya hewa mzuri.

Nyumba mbili za kisasa moja ikiwa na paa la rangi ya dhahabu na paneli za jua ikionyesha matumizi yaani shatisaf ziko katika eneo la wazi lenye nyasi na uzio wa buluu likiashiria makazi ya kisasa. Mandhari ina miti kwa mbali na anga safi ikitoa hisia utulivu.

Kiwanja cha wazi chenye udongo uliorundikana mbele. Kuna majengo kadhaa yaliyomalizika au yaliyojengwa chini nyuma mbingu ni buluu kabisa na mawingu machache ikionyesha siku yenye jua kali yaonekana eneo la ujenzi au kiwanja kinachosubiri maendeleo.

Geti kubwa jeupe la chuma lililopambwa kwa miraba ya pembe tatu ikificha jengo kubwa lenye madirisha ya buluu na kuta za matofali. Kuna alama nyekundu inayoangazia uuzaji kwenye geti ikionyesha mali inauzwa.

Roshani yenye muundo wa kisasa ikiwezekana katika jengo la ghorofa. Sehemu kubwa ya roshani ni ya rangi ya chungwa na kuna kioo kinachotumika kama ulinzi. Kwa mbali, kuna majengo marefu, miti na barabara kuashiria mazingira ya mijini. Jua linaangaza sana likileta vivuli virefu kwenye sakafu ya roshani.

Majengo ya kisasa yanayoonekana kuwa majumba ya kifahari au ghorofa za makazi, yakiwa na rangi ya kijivu na nyeupe. Kuna balkoni zenye vioo na madirisha makubwa. Mbele ya majengo kuna bustani ndogo, yenye mimea ya kijani kibichi na njia ya lami. Pia kuna sehemu ya kuegesha magari iliyofunikwa na baiskeli mbili zimeegeshwa mbali.

Majengo kadhaa, chini ya anga la buluu na mawingu kidogo. Jengo la mbele lina rangi ya chungwa na laonekana kuwa limejengwa kwa matofali. Nyuma yake kuna majengo mengine marefu labda ya ghorofa. Ardhi iliyo mbele ya majengo ina nyasi kavu, ikionyesha eneo ambalo laweza kuwa limejengwa au kuendelezwa.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na kuta za rangi ya matofali na madirisha mengi ya buluu yenye kuakisi. Sehemu za juu za jengo zaonekana bado halijamalizika na kuna baadhi ya nguzo za chuma zinazoonekana huenda ni jengo jipya la makazi au ofisi linaloendelea kujengwa.

Jengo refu linaloonekana kuwa ghorofa nyingi likiwa na kuta za kahawia. Upande moja wa jengo hilo kuna paneli kubwa za jua zilizopangwa kwa mistari ya buluu zikiakisi anga la buluu na mawingu. Juu ya jengo hilo kuna sehemu inayoonekana kama ujenzi hujakamilika au labda ni sehemu ya zamani iliyochakaa.

Jengo la ghorofa nyingi lenye harama la viti tatu juu yake. Chini kabisa ya jengo hilo, kuna bango kubwa lenye maneno mabati ya miyale kwa herufi kubwa nyekundu. Jengo lina rangi ya kijivu isiyokolea na sehemu ya kati ina rangi ya kijani kibichi.

Jengo refu la gorofa likwa na usanifu wa kisasa. Lina balcony nyingi zilizopangwa kwa tabaka zikitoa mwonekano wa kuvutia. Rangi za jengo zaonekana kuwa nyeupe na kijivu na kuna vipengele vya kahawia chini. Miti yenye majani mabichi yaonekana pande zote mbili za jengo, na anga la bluu linaonekana wazi juu.

Jengo la ghorofa nyingi linaloonekana kuwa jipya au bado liko kwenye ujenzi. Sehemu ya juu ina rangi ya njano ngavu huku ghorofa za chini zikiashiria makazi ya ofisi. Upande wa kulia kuna eneo lenye ujenzi usioisha likiwa na kuta za zege na udongo. Anga laonekana kuwa na mawingu kidogo likiakisi kwenye madirisha ya jengo.

Jengo refu la kisasa, ina ghorofa kadhaa, imejengwa kwa matofali enye rangi ya kahawia nyekundu na limepambwa kwa kuta nyeupe na madirisha meupe. katikati kuna sehemu ya vioo virefu vinavyoakisi anga pengine ni lifti au sehemu ya starehe. Muundo wake unaashiria makaazi ya kisasa au majengo ya ofisi yanayopatikana katika maeneo ya mijini.

Eneo la ujenzi au ardhi tupu mbele ilio na udongo mwekundu. Nyuma yake upande wa kushoto kuna jengo refu la ghorofa nyingi ambalo linaonekana bado linaendelea kujengwa au limekamilika lakini halijakamilishwa kikamilifu. Mbali kidogo upande wa kulia, kuna jengo jingine ndogo la ghorofa linaloonekana limezungukwa na miti.

Ukuta uliopambwa kwa mtindo wa kufuma, ukitumia rangi mbili tofauti, nyekundu machungwa na nyeupe zilizopangika kwa muundo wa miraba. Juu ya ukuta, kuna miti mirefu labda migomba na anga la buluu likionekana wazi. Huu ni ukuta unaovutia, labda wa bustani au nyumba.

Bango la tangazo la mali isiyo hamashika ambayo bei yake ni dola elfu arobaini pia nambari na tovuti imepeanwa. Kwa nyuma kuna bango lingine ambalo lina rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na nyeupe. Anga la bluu linaonekana juu.

Mandhari pana ya jiji, ikionyesha majengo mengi marefu ya kisasa mbele. Chini ya majengo hayo marefu, kuna eneo lenye majengo ya chini na ya zamani zaidi, yakionyesha tofauti ya maendeleo ya jiji. Anga lina mawingu mengi meupe na meusi, na mazingira yote yanaonekana kuwa ya mjini.

Eneo la wazi lenye nyasi ndogo likiwa na miti michache upande wa kulia na katikati na pia migomba ya ndizi. Nyuma ya eneo hili, kuna majengo marefu baadhi ya kiwa ya rangi ya chungwa na mengine ya kijivu. Mbingu ni la bluu na halina mawingu.

Jumba kubwa la kifahari iliyojengwa kwa mawe na lenye paa ya rangi ya kahawia, ina madirisha mengi makubwa na inaonekana kuwa na bustani iliyotunzwa vizuri mbele yake. Pia kuna uwanja mdogo wa kuchezea mpira wa kikapu na sehemu ya maegesho yenye vigae.

Jengo la gorofa nyingi lenye maduka au ofisi chini. Sehemu ya juu ya jengo ina paa la bluu na madirisha pia. Chini kuna milango ya duka iliyofungwa ya kijani na kuna bango ambalo linaonyesha biashara na lingine ambalo linaloonyesha duka la kuazimwa.

Chumba kikubwa tupu, chenye sakafu ya mbao inayong'aa na kuakisi mwanga. Upande mmoja wa chumba una madirisha makubwa yanayoelekea nje yakionyesha majengo mengine kwa mbali. Kuna taa za kisasa zilizotundikwa kwenye dari zikiwa na muundo wa kipekee.

Majengo meupe ya kisasa yaliyo na miti na mimea ya kijani kibichi mbele yake. Mbingu ni buluu. Chini kushoto kuna kile kinachoonekana kuwa sehemu ya meza ya kioo na mwavuli. Inaonekana kama sehemu ya hoteli au makazi ya kifahari.

Majumba katikati ya eneo kubwa la ardhi kavu yenye nyasi za rangi ya kahawia. Nyuma hizo zimejengwa kwa mtindo wa kitamaduni na zimezungukwa na miti au kichaka. Nyuma ya nyumba, anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo lakini bado kuna mwanga wa jua.

Jengo refu la ghorofa, labda hoteli au majengo ya ofisi na ishara zinazosomeka, ikinukuu Omega Matatu na Kialoematu . Jengo lina rangi ya kijivu na bluu na anga ya bluu iliyo wazi inaonekana nyuma. Mbele ya jengo kuna ardhi iliyo wazi na magugu ya miti hapo kando.

Ndani ya duka la jumla la quickmart , mwanamke ambaye amevaa shati jeupe na sketi nyeusi anaonekana akitembea kwenye korido. Upande wa kulia kuna rafu ndefu zilizojaa vinjwaji mbalimbali ikiwemo maji, soda na juisi, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye friji.

Duka la viatu katika sehemu ya mbele na katikati kuna viatu vingi vya aina mbalimbali ambazo vinaonyesha rangi mbalimbali ikiwemo buluu, nyeusi na nyekundu zimepangwa vizuri kwenye rafu upande wa kulia kuna viatu vya aina ya booti za rangi ya kahawia zikiuzwa na bei yake yaonekana kua elfu nne tisini na tisa.

Ndani ya duka kubwa, likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa. Kuna sehemu mbali mbali za bidhaa. Na rafu za bidhaa zinaonekana kwa pande zote mbili. Kuna mtu mmoja akitembea kwenye njia kuu. Na upande wa kulia, kuna rundo la vikapu vikubwa, labda vya kienyeji.

Sehemu ya duka au kioski, ikiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stedi. Mbele kuna stedi kubwa iliyojaa batari zikiwa na ujumbe. Kuna chupa nyingi za vinywaji au bidhaa zingine. Nyuma kuna sehemu inayoonekana kama labda ya kuuzia chakula moto.

Foleni defu ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kwenye duka kubwa. Rafu zimejaa vitu kama vile sabuni za kufulia, visafishaji na bidhaa zingine za nyumbani zilizopangwa kwa makundi na rangi tofauti .Sakafu yaonekana kuwa ya rangi ya kijivu na kuna mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Ndani ya duka kubwa au soko yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu upande wa kushoto na bidhaa nyingine zimepangwa kwa uangalifu kwote dukani. Njia za kutembea ziko wazi na kwa mbali mtu anaweza kuonekana akitembea kati ya rafu.

Sehemu ya duka kubwa inayouza vifaa vya nyumbani. Safu ya mashine za kufulia za aina na rangi tofauti zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Moja ya mashini yaonekene kuwa na lebo. Juu ya mashine hizo kuna rafu na bidhaa zingine zinazoonekana. Duka laonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi.

Ndani ya duka kubwa la jumla katika kaunta ya malipo. Kuna mistari yenye namba kumi ikionyesha maeneo ya malipo ya haraka. Watu wachache waonekana wakiwa wamesimama hapa wakihudumiwa. Juu kuna kamera ya usalama. Inaonekana ni eneo la biashara lenye shughuli kidogo.

Sehemu ya kuuza samaki na bidhaa wa baharini ndani ya duka, kuna samaki mbalimbali wakiwa wamepangwa juu ya barafu ili kuweka hali yao mpya. Baadhi ya samaki wako kwenye trei, wengine wamepangwa moja kwa moja kwenye barafu. Kuna pia vibao vidogo venye bei au maelezo vya bidhaa. Nyuma ya meza ya barafu kuna eneo la maandalizi au kuhifadhiwa ishara ya dhahadhari ukutani.

sehemu ya duka kubwa ikiwa na arafu zilizojazwa bidhaa za chakula cha wanyama hasaa chakula cha mbwa kama ilivyo onekana kwenye alamu, kuna mifuko mikubwa ya chakula cha wanyama iliyopangwa chini na arafu za juu zimejaa paketi ndogo za aina tofauti.

Eneo ya malipo ya kujihudumia katika duka kubwa. Kuna mashine kadhaa za malipo zilizopangwa kila mmoja ikiwa na skrini, sehemu ya kuchagua bidhaa na kifaa cha kulipia. Nyuma, rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zaonekana wazi zikionyesha kuwa ni duka lenye bidhaa nyingi. Pia kuna ishara za mbele za sheria ya kazi ya huduma.

Ndani ya duka kubwa likiwa na safu ndefu za bidhaa zilizopangwa, kwenye rafu na stendi. Kuna sehemu mbali mbali za bidhaa na baadhi ya viashiria vyaonekana. Njia pana katikati ya duka inawawezesha wateja kutembea kwa urahisi. Taa nyingi zimesakinishwa juu ya dari, zikiangazia eneo lote la duka.

Ndani ya duka la jumla enye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Kuna alama ambazo zinaonyesha offer na bei ya bidhaa fulani yaonekana kuwa mia tatu arubaini na tano. Wateja kadhaa waonekana wakitembea kwenye korido wakichagua bidhaa. Sakafu ni safi na inametameta na taa zawaka zikitoa mwanga mzuri ndani ya duka.

Rafu zilizojazwa na bidhaa zilizofunganishwa ambazo zinaonekana kuwa godoro. Godoro hizi zimepangwa kwa safu zikiwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, bluu, nyeupe na kahawia. Bidhaa hizi zimefunikwa kwa plastiki.

Duka kubwa la rejareja kutoka mtazamo wa ndani ya toroli za ununuzi, mbele kuna rafu ndefu zilizojaa matunda hasa tufaha nyekundu na kijani kibichi. Nyuma ya rafu za matunda kuna wateja wengine na wafanyakazi wa duka. Kwenye toroli kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo kifaa cha kupangiwa hewani sanduku la gentle .

Mlango mkubwa wa duka kubwa la Carrefour. Juu ya mlango kuna nembo kubwa yenye herufi za bluu zinazong'aa. Ndani ya duka kuna wateja na wafanyakazi wengi, na rafu za bidhaa zinazoonekana kwa umbali. Upande wa kulia kuna toroli nyingi za ununuzi zikiwa zimepangwa.

Mlango wa kuingilia duka kubwa la Carrefour. Juu ya mlango kuna bango kubwa lenye maandishi ya kukaribisha. Ndani ya duka, kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa na mabango mekundu yakitangaza deals kibao . Mtu mmoja anaonekana akitembea ndani ya duka na pia kuna mabango ya matangazo ya M-Pesa.

Onyesho la bidhaa katika duka kubwa likiwa na chupa nyingi za vinywaji vya sparkling grape juice vilivyopangwa vizuri. Kuna bango la ofa likionyesha bei ya awali shilingi 570 na bei ya punguzo ya shilingi 349. Pia kuna mabango mengi yenye bei tofauti kama shilingi 395 na shilingi 249 yakionyeshwa kwa zaidi. Chupa hizo zina lebo nyeusi na kofia za dhahabu.

Safu ndefu ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa la rejareja au supermarket . Upande wa kushoto wa picha rafu zimejaa chupa za michuuzi mbalimbali zikiwemo nyekundu zinazoonekana kama kechupu au sosi za pilipili. Rafu zinaonekana zimepangwa vizuri na bidhaa nyingi zinafanana zikipangiliwa kwa usawa. Sakafu inaonekana kuwa safi na iliyong'aa.

Foleni mbili ndefu za rafu zilizojaa chupa za vinywaji katika duka kubwa. Katikati a rafu kuna njia ndefu inayoongoza kwenye sehemu nyingine ya duka. Vinywaji vingi viko kwenye chupa za glass na zimepangwa vizuri kwenye rafu.